Wakulima wamepeanda miche midogo ya rangi ya kijani kibichi kwa mstari, huku wamesambaza mabomba yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya kumwagilia moja kwa moja kwenye udongo.

Mkulima wa jinsia ya kiume, yupo katika gari la kisasa lijulikanalo kama trekta, akiwa ana andaa shamba lake kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Mazao ya rangi ya kijani kibichi, aina ya kabichi, yamepandwa kwenye shamba kubwa sana, na tayari yamekwisha komaa na kusafirishwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Mandhari nzuri ya kupendeza na inayo vutia sana ikiwa imepandwa miti mingi ya rangi ya kijani kibichi inayozidi kuongeza uzuri katika mazingira hayo.